Matawi ya miti yaliyo na majani yanayotumika kama dawa ya asili ya kutibu magonjwa tofautitofauti katika miili ya binadamu, ikiwa imehifadhiwa katika chombo cha glasi.